Mashabiki wanaotazama mpira na kuvalia nguo za Tusker, kudhihirisha ni mashabiki wa klabu ya Tusker wanaoonyesha furaha walio nayo kwa kuinua mikono yao.